Kuna watu wanne, watatu wamesimama na mmoja amekaa, mwingine anashikilia gari la watu la wakete wakiwa ndani ya maji.

Hii ni karatasi ambayo imechorwa mamba na pia imeandikwa nambari za kukata na kuongeza baada ya kupata jibu imesahihishwa na kalamu ya nyekundu.

Hapo ni mahali ya kuchezea, chuma mbili ya pemeba imetengenezwa pia kuna byasi imemea hapo chini. Kuna manyumba ambazo zimejengwa ya mabati kule nyuma.

Mercy Cheringet mshiriki wa mchezo ya bara athletics kutoka Kenya. Anayeonekana na msaidizi wake wote wakiwa na bendera ya Kenya. Mercy hushiriki katika mashindano ya mita elfu moja.

Watu wawili ambao wanakimbia, majina yao yameandikwa hapo karatasi, zile siku amezaliwa, wamezaliwa wote wawili na pia kilomita ngapi walikimbia.

Hii ni bango lenye ujumbe wa maadili na msingi ya tabia nzuri katika jamii au tasani, huenda ni shule, ujumbe ulioandikwa kwenye bango ni we walk as team tunafanya kama timu.

Watu wanne wanasimama pamoja wakishikiliana mabega. Wawili wamevaa mavazi ya mashindano yenye rangi nyekundu.

Wachezaji wa soka wenye ulemavu wa mguu wakicheza mchezo wasoka wakiwa na miguu bandia na kutendesha kwa kutumia viatu vya mguu. Wana mavazi timu ya taifa ya Kenya.

Ni madarasa ambayo imechorwa wanyama za porini na hapo ardhi kuna nyasi ambayo imepangwa vizuri sana kuna bati yenye rangi ya kahawa.

Hii ni karatasi ambayo imeandikwa vitu kwa lugha ya kingereza pia kuna mchoro ya mswaki, ndoo, miti, viatu ambaye inatumiwa wakati wa mvua.

Mshindi wa mbio akiwa na mwongozi wake, mshindi ana mfuniko nyeusi kwa macho yake akionyesha furaha kwa kuinua mkono juu na mwongozi wake anamuongoza katika mbio.